Mvulana huyu ambaye amevalia shoti ya mchungwa ,ako na uwezo wa kusomea nyumbani kwa sababu ya teknolojia ambayo anapata kupitia kwenye kompyuta ya mkono.

Hapa kuna msichana ambaye amevalia shati la waridi anatumia kompyuta ya mkono na upande mwingine kuna mwanamume ambaye ameshika simu ya rununu mkononi. Mbele yao kuna vikombe vya chai.

Msichana huyu ambaye amevaa vifaa vya kusikilizia ako mtandaoni ambapo anakutana na watu wengine mbalimbali kupitia kompyuta ya mkono na pia amevalia vazi la bluu.

Kijana huyu ambaye ako nyumbani anasoma kutumia kompyuta la mkono na pia anasikiza kupitia kifaa cha kusikilizia sauti masikioni. Amevalia shati ya rangi ya samawati na mkononi ameshika kalamu.

Huyu ambaye amevalia sare na amejipaka rangi mwekundu mwanzo wa nywele, ndiye mwalimu wa hao watoto ambao wanamuonekano wa kutoka India. Anatumia kompyuta ya mkono kuwafunza. Wasichana hao watatu wamefunga vitambaa vyekundu kwenye nywele.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anasoma kupitia kidijitali akitumia kompyuta ya mkono. Mkononi ameshika kitabu na mkono huo mwingine ameshika kalamu anaandika kwa kitabu. Kuna kikombe kando ambayo ina kalamu.

Hapa ni nyumbani kwa msichana huyu ambaye ana nywele refu na anatabasamu. Mkononi ameshika kalamu na mikono zake ameziwekelea kwenye meza ambapo pia pana kitabu. Anasoma kupitia kwenye tarakilishi.

Msichana huyu alie na nywele ndefu yuko nyumbani, anasomea kupitia kompyuta ya mkono, amevalia vifaa vya kusaidia na sauti masikioni. Nyumba yao imepakwa rangi meupe.

Msichana huyu ambaye ako peke yake kwenye chumba ambacho kina maua, ana nywenye ndefu na ni mweupe na anatabasamu. Ameinua mkono huku macho yake yakitazama kompyuta iliyo mbele yake akisoma.

Ndani ya gari la moshi, kuna mwanamke mzungu ambaye amekalia kiti cha samawati, na kando yake kuna begi. Ananakili kutoka kwa kompyuta kibao na mbele kabisa kuna kifaa cha kuskiliza sauti.

Hizi ni vifaa ambazo unatumia wakati unasoma, kama vile: simu, miwani, kalamu, kitabu, kompyuta ya mkononi na pia kahawa.

Hawa ni wanafunzi ambao wako katika somo la kusoma kompyuta. Wamewekelea kompyuta yao ya mkononi juu ya kitabu ambapo kuna meza imechipuka. Mwanafunzi mmoja ameshikilia kalamu mbili mkononi.

Mwanafumzi huyu anasoma kidigitali, mwalimu wake anamfunza na yeye yuko nyumbani, mbele yake kuna kitabu na kalamu. Kuna pochi la vilamu na pia kuna matunda kwa upande.

Wasichana hawa watatu ambao wako mahali nje wanatabasamu wanapoangalia kompyuta ya mkono ambaye msichana aliye na matuta mbele anaonyesha kitu kupitia tarakilishi lake.

Hii ni shule nchini Zimbabwe ambayo wana somo la kompyuta wanasoma kutumia kompyuta ya mkono na mwalimu anawasaidia kuelewa. Wanafunzi wenyewe wanapenda somo hilo.

Hawa ni wanafunzi watatu ambao wako shuleni. Wanasoma kutumia kompyuta kibao. Kando yao kuna begi. Nyuma yao kuna picha ya maumbo na pande hiyo nyingine kuna ubao ambao umeandikwa.

Hapa ni nyumba ni kwa msichana huyu ambaye amekaa kwa starehe huku akisoma. Anabonyeza tarakilishi na pia huku kando ana vitabu ambazo anasoma upande mwingine. Ana kikombe cha chai ama kahawa.

Huyu dada ambaye amekunja miguu yake amepakata kompyuta ya mkononi, anafanya kazi akiwa kwake sembuleni. Amevalia shati nyeupe na pia amevalia suruali nyeusi, na kompyuta yake ni ya rangi ya kijivu.

Watu hawa wote wako katika mkutano lakini kila mtu ako tofauti na mwingine. Imewezekana kufanyika hivi kwa kutumia teknolojia ya kisasa kupitia kwa kompyuta ya mkono.

Hapa wanaonyesha tofauti ya kusoma kupitia mtandao ama dijitali na kusomea darasani kama vile ya kwanza kwa kusomea kidijitali, inaongelea kuhusu masaa. Inasema kuwa mtu anaweza soma mahali popote alipo bali kwa darasa watu wote lazima wapatikane waweze kusoma pamoja.

Hapa, ni uwanjani kwa kucheza mpira wa kikapu. Kuna timu mbili ,moja imevalia sare za bulu na nyingine imevalia sare za mchungwa. Ambao umevalia sare ya mchungwa ndio ambao wako na mpira na huyo mmoja ana dribble , kuweza kupita mwingine, naye anakinga.

Hii ndiyo darasa ya somo la kompyuta. Kuna wanafunzi wawili, na kwa kila kiti, mbele yake kuna kompyuta, na kwenye dirisha kuna pazia ambazo zimewekwa, na juu kabisa kuna projector ambayo hutumika kuonyesha picha.

Hiki ni chumba cha kulalala. Chini kuna zulia ya rangi nyeusi na nyeupe. Na pande zote mbili za kitanda kuna droo. Kwenye ukuta kuna rangi ya kijani na kifuniko la kitanda ni la rangi ya hudhurungi.

Hapa pana wanadada watatu ambao wako kwenye maktaba ya vitabu. Mwanadada mmoja amekalia kiti cha buluu na amevalia vazi la kiislamu. Wanadada hao wengine wanasoma.

Hapa ni chumba cha kulala. Mahali hapa kuna kitanda kimoja. Kitanda chenyewe kimefunikwa na leso ya rangi ya kijani. Juu kuna neti ambayo ni ya mbu. Upande mwingine wa juu kuna msalaba na pia kuna kabati la manguo.

Huu ni uwanja wa kuchezea mpira wa kikapu. Kocha anainua mikono juu wakati ambapo msichana aliyevalia sare ya bluu anatupa mpira. Mbali msichana aliyevaa manjano anajaribu kumzuia.

Hapa ni chumba cha kulala, ambapo juu kumepakwa rangi nyeupe. Kwenye ukuta, kumepakwa rangi ya zambarau na chini kuna rangi mwekundu. Kuna vitanda nne hapa ambazo zimetandikwa vizuri na vitanda zenyewe ni za mbao.

Hapa ni kwenye chumba cha kulala, ambapo kuna vijana watatu, wawili wamekalia kitanda cha juu, na mwingine mmoja amelala kitanda cha chini. kuna kitanda ambacho hakina mtu yeyote ambaye amelalia, lakini wameziacha champali zao.

Hiki ni chumba cha kulala cha watu wawili. Kuna vitanda mbili na pia kila mmoja ana neti yake ya mbu. Vitanda zenyewe zimefunikwa kutumia kitambaa cha rangi ya kijani na mwisho kabisa kuna kabati la manguo.

Kitanda cha ghorofa mbili ni mbili katika chumba hiki, moja kwenye mkono wa kulia na nyingine kwenye mkono wa kushoto. Ukuta wa chumba hiki ni wa manjano na vitanda zenyewe zimetandikwa kwa ustaarabu.

Kwenye chumba hiki cha kulala, kuna msalaba juu na pia kando kuna kabati. Kuna kitanda ambayo imetandikwa blanketi ya rangi ya kijani na pia kuna neti juu. Imepakwa rangi ya krimu.

Wasichana hawa wawili wanacheza mchezo wa hockey msichana aliyevalia shati jekundu ndiye anaye mpira naye msichana ambaye amevalia bluu anamkimbisha kutaka kumnyanganya mpira huo.

Hapa kwenye shule hii, ambayo wanafunzi wamevaa sare zao, wametembelewa na rais William Samoei Ruto, ambaye amevalia suti la rangi ya kijivu.

Hapa ni darasani na ndani ya darasa hili, kuna picha ambayo ni ramani ya Afrika. Kuna ubao na kuna kabati ambayo ni ya mwalimu ya kuweka vitabu. Kuna kabati pia za wanafunzi ambazo wanafunzi hutia vitabu zao na pia kuna viti ambazo wao hukalia.

Hapa ni mahali ambapo watu hufanyia mazoezi, chini kuna mkeka wa rangi nyekundu na kwenye ukuta kumepakwa rangi nyeupe, watu wanainua chuma ambazo zina uzito tofauti.

Hapa ni uwanjani ambapo vijana hawa wanacheza mchezo wa kandanda. Wamevalia sare zinafanana ilhali kuwatofautisha, wengine wamevaa juu nguo ambazo ni za rangi mwekundu.

Hawa ni wasichana wawili ambao wako kwenye bweni. Wamelalia vitanda ambazo ni za ghorofa mbili. Vitanda vya juu havina godoro. Hapo wameanika taulo zao. Chini kuna begi na kuna slipa ya ndani.

Hapa ni kwenye maktaba. Pamekusanyika watu ambao ni wazee na wengine ni vijana; wavulana kwa wasichana. Wote wamekuja kwa minajili ya kusoma. Kuna mschana ambaye anatumia kompyuta mkono. Kuna wazee ambao wanajadiliana.

Hii ni darasa, ambayo haina mwanafunzi. Dawati ziko tupu, na mbele kabisa kuna ubao mweusi, ambao unatumika kuandika. Kwenye paa hakujamalizika, kuna mbao ambazo zinaonekana.

Hiki ni chumba cha kulala, chumba hiki kina kitanda cha ghorofa mbili. Vitanda vimetandikwa shuka wa rangi nyeupe na ukuta ni wa rangi ya manjano. Kuna pazia kwenye dirisha.

Katika hii shule kuna kompyuta ambazo zinatosha kila mtoto kukuwa na moja. Mwalimu amesimama mbele na kila mwanafunzi anatumia kompyuta yake, wengine wakijadiliana na wengine wakitabasamu.

Chumba hili ni la kufanyia mkutano na juu kuna mataa ambayo ni mingi yakuleta mwangaza kwa chumba hiki na pia kuna viti ambazo zimepangwa kwa laini na mtu ambaye amekaa anaweza kumuona aliye mbele bila kizuizi chochote.

Hapa ni hospitalini na kuna mafunzo ambayo yanaendelea. Kila mtu amevalia kabuti nyeupe na pia amevaa barakoa. Kuna mdoli ambao umelalishwa kitandani, umefunikwa na blanketi na kuna mwalimu ambaye anaelezea.

Hapa ni darasani ambapo hapana mwalimu wala wanafunzi. Kwenye ukuta wa darasa hili kumepakwa rangi mbili; rangi nyeupe na rangi ya kijivu. Kuna vijisanduku ambazo ni za kuwekwa vitabu na unaweza kufunga na viti vyao.

Hizi ni vitanda mbili, ambazo zina vitanda zingine juu. Vitanda hizi ni za mbao, na pia zina godoro, ambazo zimetandikwa. Kuna meza ambayo ni ya rangi ya buluu, ambayo iko katikati ya vitanda hizo mbili, na pia kuna ngazi ya kupanda kwa kitanda kimoja.

Hapa ni mkutanoni, ambapo, kuna mwalimu, anayefunza kwa kutumia televisheni, na pia kuna watu, ambao wameketi, wanasoma. Watu hawa, wametoka mahali tofauti, kulingana na rangi zao, tofauti, na pia hata, nywele zao.

Hiki ni chumba cha kulala ambacho kina vitanda ambavyo ni vya ghorofa. Ukutani kumepakwa rangi mweupe na vitanda vimepangwa rangi wa hudhurungi. Kitandani kumetandikwa blanketi yenye rangi nyeupe.

Katika chumba hiki ambacho kimepakwa rangi mweupe, kuna kitanda cha ghorofa mbili ambacho kiko karibu na mlangoni. Kitanda hicho kina mito mbili, meza ya kusomea na kiti cha kukalia.

Hapa ni chumba cha ndani cha kulala. Kuna vitanda mbili, kitanda cha kwanza kimetandikwa blanketi ya rangi nyeupe na kitanda cha pili kimetandikwa blanketi ya rangi nyekundu. Kwa kitanda cha kwanza kuna baiskeli ya sukuta na pia kuna kofia ya kichwa ya kuzuia majeraha.

Hili ni darasa ambalo limetengenezwa kutumia mabati na kuna picha za kusoma mingi mno darasani humo na pia kuna watoto ambao wamewekelea vichwa zao kwenye meza kwa muonekana wa wamelala na pia kuna mwalimu mahali hapo.

Hili ni jengo ambalo limetengenezwa kwa minajili ya kufanyia mikutano za aina tofauti. Viti zenyewe zimetengenezwa kwa mbao na zina uwezo wa kufungwa na kufunguliwa. Zimetengenezwa pia kuashiria njia ya ngazi.

Hapa ni shuleni na katika darsa hii kuna watahiniwa ambao wanatabasamu na juu yao kuko na karatasi ambayo inawekwa, pia wameketi wakipatiana nafasi ili mtu asiweze kuangalia kazi ya mwingine.

Huku ni shule la sekondari ambalo linapatikana Thika. Watu wanakuja wakiwa wamevaa nguo za kitamaduni zao. Watu wanasherikaa tamaduni zingine. Kwenye kibao nyuma kumeandikwa pia. Watu wanasherikea vyakula na pia mapambo ya tamaduni zingine.

Huyu ni kijana mtanashati ambaye amekalia kiti cha sofa na pande zote tatu kumejaa vitabu na kwa mwonekano ni maktaba.

Hapa kuna gari la aina ya basi la manjano, ambalo limeandikwa Thika Road Christian School, na mbele yake kuna watoto ambao wamevalia shati zimeandikwa run za rangi mweusi na pia wamevalia viatu za michezo.

Huyu ni msichana ambaye ana ulemavu. Msichana huyu amevaa shati, amevaa rosari kwenye shingo na ameshikilia kalamu kutumia mdomo. Msichana huyu anatumia mdomo kuweza kuandika na kutengeneza vitu ambazo anahitajika.

Msichana huyu ni mlemavu, ambaye amevalia miwani ya kumsaidia kuona vizuri. Amevalia shati la manjano na kwenye mkono wake kuna rangi wa kijani na rangi wa manjano kuonyesha kuwa ametoka kuchora kutumia rangi.

Hapa kuna msichana mdogo na mwalimu wake, ambao wanazungumza wakitumia lugha ya ishara. Mwalimu wake, amevalia miwani na pia msichana amevalia kitu ambacho kinapendeza kwenye kichwa. Nyuma yao, kuna mnambari mmoja hadi ishirini na nyuma kabisa, kuna herufi.

Hawa ni wanadada wawili, ambao ,mmoja anatumia lugha ya ishara kumueleza mwenzake. Mezani, pako na kinywaji ,pako na beki na pako na miwani. Mwingine yuakunywa chai.

Hapa ni darasani, mwalimu na mwanafunzi wako mbele ya darasa. Nyuma yao kuna ubao mweusi ambao umeandikwa herufi kubwa na pia maandishi mengine. Mwalimu anaashiria msichana ambaye amesimama mbele ya ubao ambaye anaonyesha herufi hiyo kwa kutumia ishara.

Hapa ni somo la upakaji wa rangi. Kuna msichana ambaye ni mlemavu, amekalia kiti chake cha gurudumu, anafunzwa na mwalimu wake ambaye amevalia aproni nyeupe. Nyuma kuna msichana ambaye amevalia aproni ya kijani naye pia anachora akitumia rangi.

Kwenye meza hii kuna wanafunzi, wanafunzi hawa wanatumia vifaa za kusoma kulingana na ulemavu wao. Wao ni vipofu na wanasoma kwa kugusa; wanapogusa kitu wanajua ni nini.

Mvulana huyu ambaye amevalia aproni na ametoa ulimi wake nje ametengeneza keki hizi ndogo na pia ana ulemavu, naye mwanadada huyu ambaye amevalia vazi la buluu anaonja keki hiyo.

Hapa ni uwanjani ambapo watoto hucheza. Kuna msichana ambaye ni mrembo amevalia sketi ya kijani na shati nyeupe na mwalimu wake amevalia mavazi meusi. Wanaashiriana kupitia kwa lugha ya ishara.

Kijana huyu anaonyehwa kitu ambacho kime andikwa kwenye kitabu cha njano na anaonyeshwa kwa kutumia ishara za mkono, nyuma yake kuna picha la twiga na mti ambao una matawi wa rangi ya kijani.

Hapa ni darasani na nyuma kuna ubao mweusi ambao umeandikwa herufi. Ndani ya darasa kuna wanafunzi wawili, mmoja mvulana mwingine msichana, ambao wanasoma kwa kugusa. Wao ni vipofu wanasoma kwa kutumia breli.

Msichana huyu ambaye ana kipini nyweleni na amevaa miwani, ni mlemavu, lakini hata hivyo anajifunza jinsi ya kuoka keki. Naye msichana ambaye anatengeneza unga ndiye anayemfunza.

Hapa kuna msichana ambaye anasoma herufi. Amevalia shati yenye rangi ya manjano na amevalia miwani ambayo ina uwezo wa kumsaidia kuweza kuona herufi anazosoma na pia herufi hizo zina rangi tofauti tofauti.

Hapa ni darasani ambapo kuna picha ukutani zimechorwa na pia kuna ndoo ya kuweka taka. Kuna wanafunzi lakini mwalimu anazungumza na mwanafunzi moja ambaye anaulimavu wanaongea kwa lugha ya ishara.

Hawa ni vijana ambao wamekaa katika jumba la maktaba na wanaongea na wengine wanacheka. Wote wanaonekana kuwa na furaha bila kumbagua hata dada yule ambae amekalia kiti chake cha magurudumu, ambaye pia mkono wake mmoja una shida.

Msichana huyu mwenye nywele ndogo amevalia miwani na maevalia shatla rangi ya hudhurungi. Amekaa kwenye sebuleni kwake na tarakilishi la mikononi akiongea na mwenzake kwa lugha ya ishara.

Msichana huyu ambaye ni mlemavu amekalia kiti chake cha magurudumu na anasoma kitabu. Mahali hapa alipo ni kwenye maktaba kuna vitabu ambazo zimepangwa kwa wingi.

Watoto hawa wako katika chumba cha michezo. Wanacheza kutumia mpira wa samawati. Wamekalia viti za magurudumu ambazo wanatumia kucheza.

Huyu ni mwanaume ambaye ana ulemavu. Yeye ni kipofu. Amevalia miwani meusi. Ana kitabu ambacho ni tofauti, kina herufi ambazo zimeandikwa kutumia brailles .

Dada huyu ambaye anaongea na kutabasamu anatembea na kijana ambaye amekalia kiti cha magurudumu, kwa sababu yeye ni mlemavu na kijana huyo amevalia suruali la buluu na shati nyeusi.

Hapa ni shuleni na kuna mwalimu ambaye ni mlimavu amekalia gari la gurudumu akifunza pia kuna msichana ambaye ameinua mkono wake juu kuonyesha kuwa anataka kujibu swali.

Hapa ni sebuleni na kuna mwanaume mmoja ambaye ni mlemavu, amekalia kiti chake cha magurudumu. Mkono mmoja amekishikilia kitabu na mkono mwingine ameshikilia rununu. Kwenye meza kuna kompyuta ya mkono.

Vijana hawa amabao wamevalia shati za samawati wana ulemavu wao ni bubu hawawezi kuongea lakini wanatumia lugha ya ishara kuweza kuzungumza na kujadiliana na kusoma.

Msichana huyu ambaye amekalia kiti cha magurudumu yuko darasani anasoma, na mbele yake kuna kompyuta ya mkononi, kitabu na pia mkononi ameshika kalamu.

Huyu ni mtoto ambaye ana ulemavu anasoma na watoto wengine darasani. Amekalia kiti chake cha magurudumu. Mbali watoto wenzake wamekalia viti tofauti. Sare ambazo amevalia ni tofauti na sare ambazo wengine wamevalia.

Mtoto huyu ambaye anacheza ni mlemavu. Kwenye mguu wake, amevalia mguu bandia. Mtoto huyu amevalia fulana nyeupe na sketi ya buluu. Kando yake, kuna msaidizi wake ambaye amevalia shati la buluu.

Kijana huyu anayetabasamu, ana nywele ambayo imekunjamana, na amevaa shati ya kijani, ako darasani anasoma, na amekalia kiti cha magurudumu, kuonyesha yeye ni mlemavu.

Hawa wasichana watatu wako katika shule ya watoto wenye ulemavu. Wanacheza wakitumia vidude za rangi tofauti. Mmoja ameekelea, mwingine ameshika na mwingine anachukua.

Katika chumba hiki kuna mama na mtoto wa kivulana ambaye ni mlemavu. Wanatabasamu wanapochora wakitumia kalamu za rangi.

Baba huyu ako kwa meza na mwanawe wa kike akimfunza kusoma. Mwanawe hana vidole na mkono mmoja ni wa bandia. Wanatabasamu wanaposoma.

Wasichana hawa wadogo wenye kupendeza rangi tofauti na nywele tofauti wana ulemavu lakini hata hivyo wanapata sababu ya kutabasamu na kucheza pamoja na wengine.

Hapa kuna watu ambao wameketi na wengine wamesimama, ambao wamevalia shati za rangi ya blue . Walimu wamesimama kando ya ubao mweupe, na mwalimu mwingine amesimama pande hiyo nyingine. Wanasoma wote, ingawa kuna mmoja ambaye, ni mlemavu amekalia kiti cha magurudumu, wako pamoja wakisoma.

Mtoto huyu mrembo ambaye anatabasamu, Ako na ulemavu ,ameshika mkononi ,kalamu ya rangi , ambayo ametumia, kuchorea na amevalia nguo ya kijani na kwenye uso amevalia miwani.

Huyu ni mwanafunzi, ambaye anaulemavu. Yeye ni bubu. Mbele yake, kuna mwalimu ambaye ameshika kibao, ambacho kimeandikwa irabu. Mwalimu anamfunza kutumia ishara ya mkono.